Viti ambavyo vimepangwa foleni kwa mfumo maalum, vipo katika sehemu inayoaminika kuwa ya masomo. Kando yake tuko na pazia ya manjano iliyosongeshwa katika upande wa kulia wa dirisha.

Watu wanne mmoja yuko kwenye mtambo unaotembelea juu ya maji, mmoja ameshika kiti cha watu wenye mapungufu ya maumbile, wawili wamevalia jezi zilizo na maandishi ya Kenya, mmoja amevalia vazi maalum la kuogelea.

Mlingoti wa Biblia ambao umepakwa rangi nyeupe umesimama, kamba mbili zikining'inia. Kando yake, tupo na miti ya kijani kibichi. Juu kuna mawingu meupe.

Warusha ndondi wanaume ambao wako mapungufu ya mawambile wapo kwenye vita vyao walivalia sare zilizo na maandishi ya Kenya, nyuma yao tupo na wanaume ambao wamesimama kati tupo na aliyekuwa kiongozi Mike Sonko ambaye amechuchumaa huku amekuja ngumi.

Mwanadada aliye na upungufu wa miguu, yupo kwenye kiti chenye godoro nyekundu. Anajulikana kama Asiya Sururu Muhammed. Mwananchi wa Kenya, amezaliwa Mombasa Kenya. Anacheza mchezo wa Pararolling Single Space, hana miguu.

Sehemu ya burudani ya watoto, viti, mitambo ya kucheza, ya kujivinjari, sehemu za kukalia na njia maua yaliyo tengenezwa vizuri.

Watu wa kiume wawili mmoja amechuchumaa huku mwingine amelala chini amijifunika bidhaa fulani kwenye macho yake. Ambaye amechuchumaa amevalia gombo nyeusi shati ya kinjano, kando yao uko na mitambo ulio na maandishi ya new four na moja.

Sehemu ya mchezo ya watoto iliyo na vifaa maalum za kuwaburudisha magurudumu ambayo yametolewa kwenye magari. Miti inaonekana.

Mwanamke mmoja ambaye ni mweusi, amevalia kofia nyeusi, na t-sheti nyekundu iliyo na maandishi ya Kenya anaonekana kuwa na ulemavu wa viungo vya mwili ambavyo ni miguu, anaendesha kifaa chake baridi.

Makala ya bibilia iliyo na maswali huku yamejibiwa, kuna sehemu ambazo pamenoa na sehemu ambapo pana alama ya kupata.

Watu wanne, wanawake wawili na wanaume wawili. Mwanamke mmoja ameshika mkono wa mwanaume mmoja. Mwanamke huyo amevalia sare ya wanariadha wa Kenya.

Mtu wa jinsia ya kike yupo katika sehemu ya mazoezi amekalia kifaa cha rangi nyekundu, nyuma yake kuko na vifaa vya uzito, anajulikana kama Helen Wawira mkenya mchezo wa power lifting .

Watu wawili wanaoonekana kuwa na ulemavu, wanacheza mpira kwa kutumia vifaa vyao vya kuwasaidia kutembea. Wamevaa mabombo meupe na ya samawati wengine mekundu.

Wanariadha watatu, mmoja ambaye yupo katika upande wa kulia ameshika bendera ya nchi yake ilhali wawili ambao wameshikana mikono, mmoja amevalia kifaa fulani machoni na mwingine ameshika mkono huku amevalia gwanda la watu wa mabadiliko.

Wanaume walio na mapungufu ya maumbile wako kwenye sehemu ya kucheza mpira, wanacheza mpira mweupe ulio na madoadoa meusi. Wamevalia sare ya bombo nyeupe. Mmoja ambaye ameupiga mpira amevalia kiatu cheusi.

Watu wawili mwanamke na mwanaume wamevalia sare rasmi ya wanariadha wa Kenya na makaptula maulum yanayofanana. Wameshika bendera ya jamhuri ya Kenya. Kuna maandishi yanayosoma Nancy Chelagat Koech.

Kuna bango la sungura ambalo linapatikana katika sehemu ya mafunzo kuna saa ambayo ina maandishi ya moja hadi kumi na mbili, huku kwingine kuna vitu vingine ambavyo ni maandishi ya kizungu.

Nyasi fupi na safi zipo mbele ya kitu kuna ua unaotenganisha sehemu hiyo na sehemu iliyojengwa majumba mazuri. Katika majumba hayo tupo na mabati ya kijivu na milango kadhaa ambazo baadhi zimefunguliwa na baadhi zimefungwa.

Wanariadha wa kiume ambao wapo katika sehemu ya mchezo huo, mmoja aliye mbele amevalia sare iliyo na maandishi ya Kenya Kimani. Kando yake upande wa kulia tupo na wengine ambaye amevalia sare ya Brazil, Santos huku upande mwingine kunaye mwingine wa Nissan.

Kuna watu saba. Watu hawa ni wa jinsia ya kike. Wamekalia viti vyenye magurudumu vya kujisukuma vinavyotumiwa na watu walio na upungufu wa kimaumbile. Watu hawa wamevalia blausi ambayo vina vitu vilivyoandikwa Kenya.

Nyumba zilizojengwa vizuri, ua ambao umetengenezwa na ni safi. Nyasi ambazo ni fupi na ni safi pia. Kwenye majumba majumba hayo tuko na michoro za wanyama mbalimbali kama twiga, nyani na ndovu.

Watu ambao ni wanaume ambao ni wachezaji, wanaocheza na ulemavu wa viungo vya mwili. Wapo na vifaa vinavyowasaidia kucheza. Wapo juu wawili mmoja akiwa na sare ya manjano, mwingine bombo leupe.

Wanaume wanne wanaoaminika kuwa wanariadha wamesimama kwenye foleni wameshikana mikono wengine mabegani wamevalia nguo na sare zilizo na maandishi ya Kenya. Moja ako na maandishi B 11, mwingine Nissan, mwingine Kimani, mwingine amebeba mkono wake juu na anatabasamu.

Watu nane ambao wamevalia sare rasmi nyekundu wako jukwaani. Wanaume wamevalia long'i nyeusi na viatu vyeupe. Wawili kati yao wako na ulemavu wa viungo vya mwili.

Nyumba ambayo imejengwa vizuri, mlango wake mmoja umefunguliwa, mwingine umefunga. Vyuma vya dirisha vina rangi ya kijani kibichi. Nyasi zilizo kando yake ni fupi na ni safi.

Mtu wa kike ambaye ana ulemavu wa viungo vya mwili, yupo kwenye mtambo unaotambaa juu ya maji mkononi ameshika vifaa vya kumsaidia kuendesha mitambo huo. Kando tupo na gari lake analotumia kutembelea.

Watu kumi na wawili, watatu ambao ni wanawake. Mmoja kati yao ana mapungufu ya kimaumbile. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu kinachomsaidia kusonga. Ameshika cheki ya hela. Amevalia sare nyekundu na long'i tofauti tofauti na viatu vya michezo.

Wanaume watano wapo uwanjani. Wainne wamevalia sare za rangi zinazofanana. Ikiwa ni shati jekundu na bombo la kijani, soksi za kijani. Anaonekana kuwa na upungufu wa nguvu ya mwili. Mmoja anaonekana kwa mbali. Anatembea akiwa na shati jeupe na long'i ya jeans . Mpira pia unaonekana.

Sehemu ya mafunzo ambayo ipo na ubao ulio na maandishi na herufi k na majina kama vile; Kenya, Kennedy, kite, kettle . Kuna kiti cheupe ambacho kimwekwa kwa kona kimeangalia upande ulio na meza.

Jumba la kifahari, mimea na ua pamoja na bango linalo, lililo na maandishi ya visitors please pass through the office .

Nyumba iliyojengwa vizuri upande wa juu na upande wa chini. Mbele yake kuko na ua lililotengenezwa na ni safi. Kando yake kuko na mti uliopaliliwa vizuri.

Nyumba ambayo imejengwa vizuri, ukutani kuna maandishi ya Noah's ark halafu pia kuna michoro ya wanyama mbalimbali wa majini na ardhini, na kuna meli ambayo imetoboka upande mmoja. Wanyama mbalimbali kama twiga, ngwena, bata na ng'ombe wapo.

Alama ambayo imeangalia upande wa kushoto, imewekwa kwenye mlingoti ulio na maandishi ya high school office . Kwa umbali kunaonekana nyasi na matawi ya ndizi.

Viti vimepangwa kwa mfumo maalum, kwenye jumba linalo onekana kuwa kama darasa la wanafunzi. Ukutani kuko na pazia.

Mitungi mitatu miwili ikiwa ni ya gesi na moja ikiwa ni ya kupuliza moto. Zipo moja iliyo ya kupuliza moto, imewekwa ukutani huku, mkono wake ukiwa umeelekezwa upande ulio na zile. Za gesi. Moja ya gesi nyeupe ingine ni nyekundu.

Makala yanaonyesha mahitaji ya familia na yale mambo wanataka; chakula, maji, ulinzi, nguo, masomo na matibabu bora.